Watu wengi utumia kompyuta kama njia moja wapo ya kujifunzia kompyuta zinatumika kuhifadhi nyaraka, kumbukumbu, kutoa taarifa mbalimbali kwa kutumia mfumo wa intaneti sehemu ambazo wanatumia hizi kompyuta ni mashuleni, mahospitalini na sehemu nyingine mbalmbali.